Hapa ni hospitalini ambapo watoto wameekwa kwenye mashini za kiteknolojia za kutibu ambapo pia kuna madaktari wawili wa kike wanaoangalia hawa watoto.